Nguo za mkono wa pili zimepangwa nje kwa wingi. Zingine zikiwa chini na nyingine ikiwa imeanikwa kwa kitu cha kichuma. Bei huwa rahisi mno na nguo ni ya kuvutia.

Miwani nzito na bidhaa nyingine kama kibeti, ambazo zinatumika kwa urembo wa kisasa wa wanawake, zimeanikwa katika kuta ya duka la kuuza bidhaa hizo.

Mlango wa duka la kuuza nguo linaloitwa manix ambapo mavazi ya wanaume hupatikana i wazi na madirisha yanaonyesha kuna umbo ya mwanaume ambayo imevalishwa kuonyesha uvutiaji wa nguo zake.

Katika duka ya kuuza nguo za mkono wa pili linalo itwa budget kuna viumbo kadhaa vilivyo simama nje. Umbo la mwanamke likiwa limevalishwa rinda. Mtu pia anaonekana kuwaita wateja kwa kuwafurahisha na kuwa cheka, mlinda mlango anawatazama hii yote ikiendelea.

Duka la kuuza nguo na viatu lenye ustaafu mno limepanga bidhaa na vifaa vyao vizuri kwenye rafu na safu na kuweka kiti ambapo wateja wanakaa wakingoja au wakijipima nguo hizo.

Sweta kadhaa aina ya hudi, zimeanikwa kwenye soko, tayari kuuzwa. Bei yake hulingana na uwezo wa mnunuzi kujitetea. Nguo za mkono wa pili, zinapendwa sana hasa mjini Nairobi, kwani ni bei rahisi.

Duka la kuuza nguo, limeanika vijimavazi vya watoto wa kike. Kuna hut , viatu, na patipati vya rangi na ukubwa tofauti.

Duka la kuuza nguo na viatu vya wanaume, limepanga bidhaa yake vizuri sana, kwenye kabati, na kwa marafu kwenye safu. Mlango wake wa samawati u wazi, kuonyesha wateja wanaweza kuja kuangalia, kujipima, na kununua.

Duka la kuuza nguo za wanawake liitwalo Miraso li wazi. Kuna umbo kadhaa zilizovalishwa nguo ili kuonyesha vinavyostahili kukaa. Ndani vigae ni nyeusi na nyeupe.

Duka za kuuza nguo ni mingi mno mjini Nairobi kwani faida yake huwa nzuri kwa sababu watu huenda kununua nguo kwa wingi hasa vijana na wazee.

Duka la kuuza nguo ambayo ina nafasi kidogo imeanika vibeti, viatu, marinda na nyingine ambayo sanasana ni ya wanawake pekee.

Vyatu na pati pati za mkono wa pili za watoto wasio zidi miaka mitatu zime pangwa vizuri kwenye rafu bei huwa rahisi kwani mnunuzi anaweza kujitetea.

Duka za kuuza nguo huwa tofauti mno. Hapa kuna moja inayouza nguo kwa bei ghali kwani mazingira yake inakaa ya kifahari. Mavazi yamepigwa pasi na kukunjwa na kuwekwa kwenye rafu.

Duka la kuuza nguo, limevalisha viungo vya wanawake, linda za rangi aina na ukubwa tofauti .Kuonyesha linavyotuloa mwili asili wa mwanamke.

Nguo kadhaa zimepangwa kwenye rafu kwa safu. Hapa ni duka la kuuza mavazi iliyo mpya kwani iko makaratasi na harufu yake huvutia mno.

Duka za kuuza nguo ni mingi sana mjini Nairobi ambapo watu huenda kununua nguo mpya au mavazi yaliyo ya mkono wa pili. Kuna kadhaa zilizopangwa hapa na vigae gae vya duka hii ni ya kahawia.

Duka la kuuza vifaa na bidhaa vya wanawake vya urembo li wazi. Kwenye safu, kunaonekana kuwa na vikombe na hata mahala pa kuweka maua. Paa lake ni la kijani kibichi na hata mimea i kwenye duka.

Mishipi mpya iliyotengenezwa kuvaliwa na wanaume imeonyeshwa. Rangi ni tofauti tofauti na aina pia inalingana. Bei ya mishipi ni rahisi mno na watu wengi wana mishipi zaidi ya moja.

Shati za mkono mrefu zinazovaliwa kwa wakati mwingi na wanaume zimeanikwa kwa kichuma kwenye duka tayari kuuzwa, chini kuna vigae vya kijivu na mwangaza unaonekana kwenye paa.

Viatu na patipati vya aina na rangi tofauti hata na ukubwa ma udogo ulio lingana, zime anikwa kwenye duka la ku uza viatu na nguo. Ukuta ni mweupe na vigae ni vya kahawia.

Nguo za mkono wa pili zimeanikwa kwa vijichuma ili kuuzwa. Hakuna mteja aonekanaye maana bado halijafunguliwa. Vigae ni vya maridadi rangi ya kinjano na kuta ni nyeupe.

Mlango wa kioo wa duka linaloitwa safari li wazi kukaribisha wateja. Kuna umbo mbili zifananazo binadamu, zimevalishwa nguo ili watu waone inavyostahili kuvaliwa.

Duka la kuuza nguo limekunja mashati ya wanaume. Kwa leo wanatoa hadi asilimia hamsini na tano kwa kila nguo mtu anayenunua. Pale nyuma kunaonekana kuwa na suruali pia na shati zingine.

Duka la kuuza vifaa vya urembo vya wanawake pamoja na nguo na viatu lii wazi. Kuna umbo mbili ambazo zimevalishwa nguo ili kutoa urembo wa nguo hizo.

Duka la kuuza nguo tofauti za kike linaonekana. Kuna kifaa cha kupunguza joto ya samawati kwenye paa . Pia kuna kamera ya usalama, pamoja na jina ya vivo ambayo ni kampuni ya kiteknolojia kule nyuma,

Duka la kuuza viatu mbalimbali kama vile ya matembezi, ya soka na hata ya ujenzi limefunguliwa. Kwa umbali kuna maduka mengine ya kuuza mavazi na wauzaji wameketi chini.

Umbo la mwanaume limevalishwa mavazi na kuketi kitini. Kuna shati zilizokunjwa kwenye meza na koti pia zimebandikwa kwenye ukuta. Maandishi ya mia tano na moja i ukutani.

Duka mingi za nguo hapa nchini Kenya zimependa sana nguo za mkono wa pili. Wananchi pia hawana budi kuzinunua maana bei yake ni rahisi kulingana na zile mpya. Nguo hizo unaweza pata kwa size yoyote.

Katika duka kuu, kuna sehemu iliyo na kabati ambayo ina rafu ya viatu vya juu vya wanawake, wanavaa wakienda ofisini, harusini na mahali pengine wakijihisi warembo sana.

Duka la kuuza nguo za wanaume linaloitwa Gentleman limefungua mlango wake na lina dirisha ambalo watu wanaweza ona kupitia. Kuna umbo unaofanana mwanaume amevalishwa nguo ili kutoa umaridadi wake.

Duka la kuuza nguo za kiume kama vile koti, viatu, shati na hata mishipi li wazi. Limewaka vizuri na sakafu yake ni ya kijano.

Nguo za mkono wa pili zinauzwa kwa wingi kwenye maduka hapa kenya. Wananchi wanazipenda mno, maana unaweza pata nguo kadhaa za kuvutia kwa bei rahisi hivyo kuokoa pesa. Duka hili ni la think twice .

Katika duka kuu, wateja wamefurika furifuri, ili kununua nguo za mkono wa pili. Wasaidizi wamevaa rangi ya nyekundu na wanatembea wakiwasaidia wanunuzi

Duka la kuuza mavazi ya wanaume ambayo ina paa ya kijivu na sakafuni vigae nyeupe. Linaonekana kuwa na makabati kadhaa ambapo viatu, mashati, na hata suruali zimeanikwa ili kuuzwa.

Duka la kuuza vifaa vya wanawake kama vile vito, vibeti, miwani, kofia, skafu, na vitu vingine vinavyotumika kwa urembo, vinaonekana. Sakafu ni ya nyeupe na vigae pia, vimeng'aa.

Pete, herini, na vitu vingine vivaliwavyo kwenye mkono na shingo, rangi ya dhahabu na fedha, vimeanikwa kwenye duka, ili kuuzwa. Vinatumika kuongeza urembo, na vinapendwa sana sana na wanawake.

Duka kubwa la kuuza nguo na viatu vya mkono wa pili linalojulikana kama think twice linaonekana kuwa na mavazi mengi ambayo yanapendeza kwa macho na kuwa ya bei rahisi.

Gari la rangi ya kijivu kubwa mno linaloitwa Mitsubishi Pajero . Limesimama kwa magurudumu yake ambayo ni machafu mno. Huwa linaenda kwa kasi ya juu ndio maana linapendwa sana hasa na wanasiasa.

Mtu anayetaka kununua gari huenda kwenye maonyesho ili kuchagua na kujua ujumbe mwingine kuhusu anayotaka. Kuna wawili wanaopena mkono huku mama akiwa ameshika mtoto.

Gari rangi ya kijivu aina ya Toyota Mark X limesimama kwa magurudumu yake manne huku dirisha la dereva likiwa limefunguliwa nusu.

Gari rangi ya kijivu aina ya Toyota Mark X limesimama kwa ustaafu na ufahari wake. Nambari sahani yake ni KBV 949E.

Gari jeusi aina ya Subaru limefungua buti lake, ili kuonesha usafi na idadi ya nafasi iliyo nayo huko ya kueka vitu, ambapo mtu anaenda mahali anatumia.

Biashara ya kuuza magari, imekita mizizi mjini Nairobi, kwani kuna soko ambazo zinafanyika siku kadhaa za wiki, ili kuleta wateja wa kununua na wa kuuza wote.

Magurudumu ya gari manne, yamelazwa chini na kuoshwa kwa kutumia bomba linalotoa maji kwa kasi ya juu, huku ikiendea sabuni ili tairi hizo zing'are.

Kwenye maonyesho ya gari, kuna magari mengi mno na kuna mwanabiashara mmoja anayeonekana kusalimia wenzi wawili waliokuja kuangalia au kununua. Wote wametabasamu.

Gari jeusi limefunguliwa mlango wa pande ya kushoto, huku dirisha likiwa wazi ya pande ya kulia. Hapo juu kwenye paa, kumewekwa dirisha ambayo inaleta mwangaza ndani mno.

Miili za mabasi madogo rangi ya njano na nyeupe zinaonekana huku zikikosa injini, magurudumu na hata viti za ndani, hiki ni kiwanda cha kuviunda magari hayo kuwa tayari kwenda barabarani.

Katika maonyesho ya magari, wateja huenda kununua kulingana na ukubwa au udogo wa gari na nafasi iliyo ndani, kukiwemo vitu vingine wanavyotaka.

Gari lililokula chumvi mno rangi ya samawati, nambari sahani yake ikiwa KAA 557, limesimama kwa magurudumu yake. Madirisha yake ni machafu na paa inaweza kufunguka.

Mlango wa gari jeusi wa kushoto umefunguliwa kuonyesha usafi wa gari ambayo inadhaniwa kuwa ya kuuzwa. Bei hulingana na uwezo ya mnunuzi kujitetea na pia ya muuzaji kushukisha.

Gari jeusi aina ya toyota limesimama kwa magurudumu yake manne huku mlango zikiwa zimefungwa ilhali dirisha za mbele zi wazi nambari sahani yake ni kdk.

Gari limesimama kwenye maegesho, huku milango yote ya mbili minene pande zote imefunguka. Ni nyeusi kwa ndani na inaonekana kua ni nyekundu kwa rangi ya nje, Magari mengine pia yanaonekana hapo kando.

Gari jeusi aina ya TOYOTA LAND CRUISER PRADO TX nambari sahani KDK limesimama kwa magurudumu yake manne. Madirisha yametiwa tinti na huwezi ona ndani kutoka nje.

Gari ya kijivu aina ya Mitsubishi Pajero imesimama kwa magurudumu yake manne. Madirisha yake ni nyeusi tititi na huezi ona ndani kutoka nje. Paa limewekwa vifaa vya kuvisaidia kubeba vitu.

Mwanaume aliyevaa koti na suruali nyeusi amechuchumaa huku ameshika buti la gari kuashiria kiti. Amevaa saa inayoonekana kuwa ya bei ghali na ndevu yake ni ya maridadi mno.

Ni saa tisa na dakika ishirini ambao aliyeshika simu anatazama kinachofanyika kwa usasa; matanga ya bibi Arianna anayezikwa. Kuna vitu vingine vinaonekana kama vile wimbo wa Abigail na Harmonize na vinginevyo.

Magari yasiyopungua mia moja, ya aina na rangi tofauti, yapo maegeshoni ili kuuzwa. Wanunuzi huja na mahitaji yao hukimiwa na muuzaji kulingana na pesa walionayo.

Magari yasiyopungua mia mbili ya aina na rangi tofauti yameegeshwa kwenye vituo vya maonyesho. Wafanyabiashara wanauza magari hizi huweka bei juu, na wateja wanakuja kujadiliana nao ili kupata bei nafuu.

Gari hili aina ya Mitsubishi Pajero limesimama kwa magurudumu yake manne kwenye sehemu ya maegesho. Limeng'aa kwa rangi yake ya kijivu. Linabeba watu wasiozidi tano pamoja na mzigo kwenye buti. Kasi ya juu ya gari hili ni kilomita mia moja themanini kwa saa moja.

Magari manne yako maegeshoni. Kuna mtu anayetembea kwenye nyasi iliyo kijani kibichi na mazingira pia yanakaa vizuri. Hapo nyuma kuna gari nyingine jeupe lisiloonekana vizuri.

Kuna watu wawili waliosimama nyuma na kando ya gari kwenye maonyesho. Aliyevaa suti anashiria jinsi gari hilo linasonga kutumia umeme badala ya mafuta.

Gurudumu la gari lililo na ukingo wa ishara ya Audi limesimama katika vigae. Hapo mbele tunaona nyasi, kuashiria kuwa gari limetua mahala ambapo linafaa.

Mlango ulio upande wa abiria umefunguliwa kwa gari hili safi sana na dirisha la dereva pia limeshushwa. Paa la juu pia li wazi na gari ni ya nyeusi tititi.

Gari jeupe, lenye madirisha meusi aina ya Subaru Forester limesimama katika chumba cha maonyesho ambapo wateja hukuja kuangalia magari, kununua Kwa njia tofauti tofauti kama vile kulipa pole pole au kununua papo hapo.

Gari jeupe aina ya Volkswagen lisilo na nambari sahani limesimama kwa magurudumu yake manne. Mataa ya nyuma yapo wazi kuashiria kuwa kuna dereva aliye kitini.

Mtu mmoja amefungua mkono na kuashiria viganya vyake ili kupokea ufunguu unaonekana wa gari. Mezani, kuna kalamu, mwanaserere wa gari na karatasi.

Gari la aina ya Toyota Mark x limesimama katika kituo cha petroli. Nambari sahani yake ni KBV 949E. Bei ya petroli imepanda mno kutoka mwaka wa 2015 hadi sasa.

Gari la kale limesimama katika maegesho huku milango ya pande ya kulia imefunguliwa .Rangi yake ni ya kijivu na bei yake ni ya juu sana wakati wa sasa kwani waliwacha kuzitegeneza magari hizo.

Subaru Outback ni aina la gari lililotengenezwa kukimu mahitaji ya familia msingi wanajapani waliunda gari hili ili kutumika kwa barabara rasmi ya lami. Kasi ya juu ya gari hili ni kilomita mia mbili na sita kwa saa moja.

Magari kadhaa aina ya Nissan yamewekwa kwenye maegesho ili kuuzwa. Wasichana wawili wanaonekana, mmoja wake akiwa ameshika simu kwenye masikio na amevaa rinda nyekundu.

Gari safi sana, aina ya Kia limewasha mataa yake ya mbele. Nambari sahani yake imetiwa ukungu. Hutumika sanasana na wanabiashara wanaofanya kazi ofisini, kuwasafirisha kutoka mitaa yao.

Gari jeupe aina ya toyota umbo la matatu limesimama kwa magurudumu yake manne. Madirisha yake yamewekwa rangi nyeusi kwa hivyo mtu hawezi kuona ndani ilhali wale walio ndani wanaona kila kitu kinachoendelea kule nje.

Magari kadhaa yapo maegeshoni katika mazingira ya kijani kibichi. Watu wanaonekana kuongea na wengine wakitembea. Uzio wa sehemu hii umeangushwa na miti inaonekana kwa umbali.

Gari jeupe aina ya Toyota, linaloweza kubeba watu wasiozidi kumi na nne, au wasiopungua kumi na moja, limesimama kwa magurudumu yake manne. Nambari sahani yake ikiwa KDA 795S.

Gari jeupe aina ya Honda Civic limesimama kwa magurudumu yake manne. Nambari sahani yake ni KCM 709K. Mimea inaonekana hapo nyuma.

Gari aina ya toyota prado imesimama kwa magurudumu yake manne. Madirisha yake ni meusi na rangi ya mwili wake ni kijivu nyeusi. Kwa wingi hutumika na wabunge maana gari hili haliharibiki kwa urahisi.

Gari kubwa aina ya Toyota Hilux limesimama kwa magurudumu yake manne. Kunaonekana kuwa na mtu nyuma aliyevaa koti ya kijani kibichi na mimea ii kila mahali kwenye picha.

Kwa watu wawili, mmoja aliyevaa suti, ameufungua mkono wake kuonyesha kiganja, ili kupokea kifunguo anachopewa na yule mwingine. Kuna gari nyekundu nyuma yao.

Katika maonyesho ya gari .Kuna watu watatu. Wawili wakionekana kuwa wanandoa ambao wametabasamu mno ,wakimuongelesha anaye uza ,ambaye ameshika kifaa cha kueka karatasi. Cha samawati na kuvaa suti ya samawati pia.

Gari jeupe aina ya Toyota umbo la matatu limesimama kwa magurudumu yake manne. Viti vimepangwa na linaweza kubeba watu au abiria kuanzia kumi na moja hadi kumi na tano.

Gari kubwa la kifahari, rangi ya jeusi linalo itwa infinity limesimama katika maonyesho ya magari. Mazingira yake ni nyeupe na madirisha yamefunguliwa.

Gari jeupe, aina ya Toyota, umbo la matatu, limesimama kwa magurudumu yake manne, linaweza kubeba abiria zaidi ya tisa na kwa kawaida, safari huwa ya kutoka mahali kusipopungua kilomita kumi.

Gari ya kale, rangi ya kijivu limesimama kwa magurudumu yake manne. Bei huwa ghali sana, kwani hakuna anaye magari haya na wakusanyaji hupenda kuzichukuwa.

Gari jeupe aina ya Subaru Forester yenye nambari sahani KCE 982P limesimama kwa magurudumu yake manne. Gari hili hudumu na hupendwa sana na vijana.

Kuna soko tofauti mjini Nairobi, zikiwemo za kuuza nguo au bidhaa na vifaa za sanaa. Wanaotengeneza sanaa hii huweka jasho na muda mwingi mno, kwa hivyo, ili nyumba ya mnunuzi irembeke, wanatoa pesa ya maana.

Soko imeimalizwa kando ya barabara kuu ya Thika, ambapo mabati inatumika kuleta kivuli ikiwa mrefu mno na magari yanapita hapo. Wateja huwa wengi maana watu wengi hutumia barabara hii.

Mahali pa kuuza nyama, kuna vipande vingi mno na nyingine imeanikwa kwenye chuma huku mchinjaji amesimama pale nyuma. Kuna hata miguu ya wanyama.

Mjini Nairobi kuna soko nyingi ambapo watu huenda kununua vyakula hasa matunda na mboga na kwa wingi wanawake ndio wanaouza kwani wanaielewa kazi hiyo sana.

Tikiti maji pamoja na matunda na vyakula vingine vinaonekana kwenye soko huku wauzaji wengi wakiwa kina mama wanaoelewa vyakula na matunda hayo. Wanunuzi pia wanaangalia bidhaa hizo tayari kuenda navyo.

Bangili za rangi na ukubwa tofauti pamoja hata na mikufu, imeanikwa na muuzaji ili kuuzwa. Kuna mtu anayeviangalia vitu hivi tayari kuvinunua.

Soko kubwa ambayo inauza vitu tofauti ikiwemo michoro, vifaa vya sanaa, matunda, mboga na hata nguo li wazi.

Aokoni kuna bidhaa mingi iliotolewa kwenye shamba kama vile karoti, nyanya, viazi, vitunguu, ndizi na vinginevyo vimepangwa na kuanikwa vizuri ilikuuza.

Kwenye soko, kuna muuzaji aliyeanika matunda yake, pamoja na vitu vingine, vikiwemo ndizi, machungwa, tufaa, maembe, na viazi vitamu.

Wakati wa usiku kwenye soko, na mabati ndio paa. Taa za mwangaza zinaonekana kuonyesha vitu kama, nyanya, vitunguu, dhania, viazi, na vinginevyo. Muuzaji ameketi akiangalia, huku mbele.

Muuzaji mmoja wa kike, amevianika vitu anavyoviuza, kama vile karoti na ndizi, huku akimwangalia mpiga picha. Huku nyuma kuna bidhaa zingine, kama vile mavazi na vijikaratasi vya kubeba vitu.

Sanaa na michoro zenye zinaashiria utamaduni wa mahala tofauti tofauti hapa Kenya zimebandikwa kwa ukuta kurembesha mno. Kuna hadi shanga na bangili pamoja na vitu vingine vinavyorembesha vyumba.

Vifaa vya utamaduni kama vile mikufu na shanga zimeanikwa tayari kuuzwa. Sanaa hii huleta faida mno kwani wanayointengeneza hutumia muda mwingi na vifaa vingi.

Katika soko lenye vyakula na matunda kama vile tufaha, ndizi nyanya, na vinginevyo, wanawake wengi wanaonekana wakiuza kwani wanaelewa biashara hiyo vyema zaidi

Vifaa vingi sana vimewekwa kwenye soko tayari kuuzwa. Kati ya bidhaa kama baingili, mikufu, na shanga pamoja na sahani za tamaduni. Pia, kuna vitu za kuchezea mchezo wa wa chesi

Kwenye soko ya vyakula kuna samaki waliokaagwa kwa kubatizwa kwa mafuta moto mno ili kukaushwa na kutengeneza utamu ulio wa halisi.

Vifaa vya sanaa vimeanikwa kwenye soko. Vinatumika kwa urembo na hata pia kuonyesha utamaduni unaodhaniwa kuwa wa maasai au kalenjin.

Katika soko, matunda yametandazwa chini ikiwemo ndizi, nyanya na vinginevyo pamoja na mboga ili kuuzwa. Wengi wanaofanya biashara hii ni akina mama.

Sokoni kina mama wameketi huku wakiuza vifaa vya utamaduni na sanaa. Vinatumika kurembesha vyumba pamoja hata na mchezo ujulikanao kama chess .

Vifaa vya sanaa, vimeanikwa na vingine kubandikwa kwenye kuta, vinatumika kurembesha vyumba, magari na mahala pengine.

Ndizi ya kijani kibichi ya kupika pamoja na ndizi ya njano ya kula imeanikwa yote kwenye soko. Pia, kuna nyanya, pilipili hoho na vitu vingine.

Katika soko ni sehemu ya washona nguo ambapo mmoja anaonekana ameketi akifanya kazi kwa cherehani. Vikapu, gunia na wateja wanaonekana kwenye picha. Huko kwa umbali tunawaona watu wakifanya ununuzi.

Vifaa vya sanaa kama vile ngoma, mikufu na bidhaa za urembo kama shuka na mashati zimetandazwa sokoni ili wateja wanunue. Ni vya vitamaduni mbalimbali na vinaongeza urembo.

Soko la kununua vifaa kama vile nguo, sanaa na vinginevyo vya utamaduni vimefunguliwa. Wateja wengi huwa wanaoenzi utamaduni huo, mfano wa soko hili ni Masaai Market pale Nairobi.

Vifaa vya sanaa vya utamaduni wa maasai au wakalenjin, vimeanikwa kwenye soko ili kununuliwa. Mteja anaonekana kuulizia vitu hivi kwani anataka kurembesha chumba chake.

Soko limefurika furi furi na miavuli inaonekana. Baadhi ya vitu vinavyouzwa ni nyanya zilizoiva. Watu pia ni wengi na wananunua na kuuza vitu.

Matunda ya aina na rangi mingi, imewekwa kwenye vikapu na kuuzwa pale sokoni. Kuna wateja wanaonekana kwa umbali wakitazama bidhaa hizi. Miavuli pia ipo na marangi ni mingi.

Sanaa ya maridadi ya kitamaduni imeanikwa pale sokoni. Wakati mingi hutumika na kina mama kuongeza urembo. Vifaa hivi vinaonekana kuwa vya aina ya Wasamburu au Wamaasai.

Tikiti maji mwiba, machungwa, maembe na pia avocado yametandazwa chini kwa njia inayoashiria inauzwa. Kuna vijikaratasi vyeupe vya kusaidia wanunuzi kuviweka ndani.

Katika duka kuu kuna vitu vingi vinavyouzwa kama vile matunda kama ;ndizi ,majitikiti na machungwa pamoja na vijikapu na vinginevyo.

Viazi, pilipili hoho, nyanya iliyoiva, dania na hata karoti ni miongoni mwa bidhaa zinazouzwa hapa sokoni na kina mama. Kuna mteja mmoja amesimama nyuma ya gari jeupe anaelekea katika kibanda kimoja.

Kwenye jengo la ghorofa kuna soko la vyakula vya shambani. Tunaona vitu kama avocado, nyanya na matunda mengine kwa umbali. Wateja wamefurika na wa tayari kununua.

Michoro ya sanaa imetandikwa sokoni. Kwa kawaida hununuliwa na watu wanaotaka kurembesha vyumba vyao kwa kuibandika ukutani. Bei hulingana na mwenye alichora.

Maua ya rangi na aina tofauti inaonekana. Biashara hii hukita mizizi hasa mwezi wa Februari, siku ya wapendanao pamoja na katika matanga na harusi.

Soko za kuziuza bidhaa kama vile matunda, mboga na nyama upatikana kote nchini. Nyakati mingi kina mama ndio wanaouza kwani hao ndio wanaelewa sana sana biashara hii.

Tango, karoti, pilipili hoho na viazi vilivyowekwa kwenye mikebe, ni miongoni mwa vitu vinavyouzwa pale sokoni. Hapo nyuma, kuna gunia kadhaa na vijindoo vidogo vya kupima bidhaa hizo.

Sokoni, kuna viti vingi pamoja na vijikaratasi vilivyobandikwa kwenye kuta na kwenye milango vya kuonyesha wasichana warembo wakiwa na nywele, kuashiria hapa ni mahala pa kusukwa.

Bidhaa ya sanaa ya kitamaduni kutoka pande za wamasai ama waturkana, imeanikwa sokoni ili kuuzwa. Rangi ni mingi na inaleta maridadi kwelikweli. Bidhaa hizi huwa bei rahisi sana.

Kwenye soko kuna matunda yaliyoiva kama vile tufaha, machungwa, ndizi, tikiti maji na mengineyo tayari kuuzwa. Kijikapu cha samawati kinaonekana pia ili kusaidia mnunuzi kuchangua bidhaa anayotaka.

Bidhaa za kuchorwa kama vile simba wa rangi tofauti, mama aliyebeba mtoto, nyani wa rangi tofauti, zinaonekana sokoni. Bidhaa hizi hutumika kuongeza urembo wa nyumba ya mtu au mahala pake pa kazi.

Sokoni kuna vyatu vilivyo pangwa kwa rafu tofauti tofauti za kike na kiume ambazo ziko tayari kuuzwa. Ukuta ni wa zambarau na una maandishi ya darlin mbayo huuza nywele ya kike.

Pale sokoni nguo za mkono wa pili zimetandazwa tayari kuuzwa. Bei huwa rahisi mno na wakati mzuri wa kuenda kununua ni asubuhi wakati ambapo wauzaji wanafungua biashara.

Wachinjaji wa nyama ya kula wanaonekana wakiwa chumba chao cha kukata na kuuza nyama huku wameanika kadhaa kwenye kijichuma na nyingine wameweka kwenye dirisha ili kuonekana.

Sokoni kuna kabeji nyingi inayouzwa . Mzingira yake ni chafu na hali duni hii imeletwa na kutojali kwa wauzaji pamoja na kukosa kwa wafanyikazi wakutengeneza ambapo watu wanakaa.

Sokoni wana biashara wengi wanaouza matunda, mboga na vyakula vingine, wanaonekana kuwa kina mama. Wametandaza bidhaa zao chini wakiwa wameweka kwenye gunia. Wateja pia wanatazama vitu hivyo wakitaka kununua.

Sokoni, viatu vingi vya wanaume zimeanikwa ili kuuzwa. Kunaonekana pia kuwa na koti nyingine hapo kwenye duka. Kwa umbali, kuna kituo cha Mpesa pamoja na duka la kuuza vitu vya wanawake.

Matunda kadhaa kama vile maembe na machungwa yanaonekana, pamoja na tikitimaji ambayo ndiyo tunda lenye maji mengi sana hapa duniani. Ni tamu mno na hutumika kutengeneza sharubati pia.

Mimea inayolingina kama dania, fijili na mengineo hutumika kama viungo. Vyakula vilivyoongezwa viungo hivyo huwa tamu mno. Muhimu zaidi, lishe huwa na virutubisho aina ya vitamini ambayo huongeza uwezo wa mwili kuzuia magonjwa.

Vifaa vya utamanduni ambavyo vinatumika kwa urembo wa nyumba, magari na mengineyo yametandazwa sokoni ili kuuzwa. Wenye sanaa ii huweka muda mrefu kutegeneza bidhaa hizi hivyo wanaviuza pesa mingi.

Sokoni, kuna nyanya, viazi, karoti na vitu vingine vingi vilivyotandazwa, ili kuuzwa. Wateja kadhaa wanaangalia bidhaa hizo ili kuenda nazo.

Tikiti maji, nanazi, maembe, machungwa na ndizi zilizoiva ni miongoni mwa matunda zilozoanikwa pale sokoni tayari kuuzwa, kuna karatasi nyekundu ya kubeba bidhaa hizi.

Jumba kubwa la ghorofa lililodhaniwa kua hoteli. Liko na paa nyeusi na halina kuta za kawaida. Huku nje kuna uzio uliojengwa na mawe.

Tangazo limewekwa kwenye nguzo, kusema kwamba kuna vyumba vinauzwa katika jengo moja la ghorofa, na bei inaanzia elfu ishirini pesa ya marekani. Hio ni takribani milioni sita ya pesa ya Kenya.

Jumba la kifahari limejengwa kwa njia ya kisasa kwani dirisha moja imetoka kutoka chini hadi juu mno na Iko kwenye kona. Kiwanja chake kina vigae vya mawe na nyasi imekatwa vizuri.

Kuna majengo ya ghorofa mawili. Moja ikiwa nyeupe, ingine imepakwa rangi ya kijani kibichi. Watu huishi kwa jumuia katika majengo haya na hujuana kweli kweli.

Nyumba ya kifahari, imejengwa vizuri mno. Mabati yake ikiwa nyekundu, na kuta pia. Hapo nje nyasi imekatwa vizuri, na kuna nafasi mingi sana kwenye kiwanja cha boma hili.

Nyumba ya kifahari inaonekana kuwa na bustani ambayo ina maua na ndizi pia. Imerembeza mazingira haya, na kufanya mvua kunyesha kwani mimea huleta mvua.

Nyumba ya kifahari imewekwa usalama kwa kutumia uimarishaji wa chuma na pia ina kuta inayofunga uwanja wake na mlango kuu ya kufunikwa. Kuna kamba za kuanika nguo hapo ndani na vigae ni vya mawe.

Ploti kubwa mno la shamba li bure, kwani halijajengwa kitu lolote, wala mimea yeyote kupandwa, huku majirani wa shamba hiyo wakiwa wamejenga nyumba zao.

Jumba la kifahari limesimama. Kunaonekana kuwa na watu wanaofanya kazi kwenye uwanja wake huku nyasi imekatwa kuwa sambamba na kulingana kwelikweli. Miti kadhaa pia inaonekana na kifaa cha watoto kurukia pia kipo.

Jengo la ghorofa ambalo halijamaliza kuundwa limepakwa rangi ya nyeupe kwenye kuta za nje na vijimbao vya fundi kusimama ili kutengeneza vinaonekana.

Jengo la ghorofa jeupe, ambalo halijafika tamati li katika maendeleo. Kuna vijimbao ambavyo vinatumika na wajenzi kupanda ili kupaka simiti na rangi.

Nyumba mingi mjini Nairobi, zinapatikana katika majengo ya ghorofa. Watu huishi kwa jumuia, na sababu ya kujenga hivi, ni kuweza kutumia nafasi kidogo kuweka watu wengi.

Nyumba za kifahari, rangi ya kijivu na nyeupe vimepangana vizuri sana. Vigae vimewekwa chini na sakafuni hakuna vumbi. Kunaonekana kuwa gari nyeupe pamoja na nyingine iliyofunikwa. Mimea pia i wazi.

Kibandiko kimewekwa ukutani mwa jengo la ghorofa kuonyesha kuna nyumba za vyumba viwili, chumba kimoja au chumba cha studio ukipenda bedsitter ambazo zi wazi na zinataka watu kuishi.

Jengo la ghorofa linaloitwa North Crest View limesimama. Milango yake ni nyeusi na madirisha yake ni ya samawati. Waya za umeme zinaonekana kuzingira nyumba hili.

Jengo la ghorofa, rangi ya kahawia limesimama wima. Vyumba huwa vingi na huwahudumia familia kadhaa. Vizimamoto vyekundu vinaonekana katika kila chumba kwenye veranda . Kila chumba kina uimarishaji unaopunguza ajali ya kuanguka.

Chumba cha kifahari kimisimama na kumeta kwelikweli. Kuna gari moja lilotandikwa kitu kinachuzuia mwangaza au jua kulichoma, na jingine ki maegeshoni pia.

Katika ghorofa, chumba tupu kilio na kuta na paa nyeupe pe pe pe linaonekana. Dirisha limefungwa pamoja na mlango wa kioo ambao unaonyesha mazingira yake ya nje.

Kwenye ukuta kumebandikwa kijikaratasi cheupe. Maandishi yake yanaashiria kuna nyumba i wazi yenye vyumba viwili vya kulala. Nambari ya simu imeandikwa ili yeyote anayetaka anapiga.

Kuna nyumba kadhaa za kifahari, mahali ambapo watu huishi kwa umoja na ujamii. Kunaonekana kuwa na tangi mbili za maji zilizo juu ya ukuta. Pia mimea inaonekana kuashiria ni msimu wa mvua.

Matumizi ya shamba hulingana na mahali shamba linapatikana au uwezo wake wa kukuza mimea. Shamba linalopatikana karibu na barabara au vituo vya maana vinatumika sana sana kutengeneza na kujenga manyumba ya ghorofa inayowasaidia wananchi wengi kuishi.

Ni wakati wa usiku na jengo la ghorofa ya rangi nyeupe linaonekana kuwa na mataa makali yanayoonyesha kila mahali. Uko mbali kuna majengo mengine ambayo pia yamewaka. Hapa karibu kuna barabara ambayo imepandwa miti pale kando.

Mlango mweusi wa chuma wa nyumba u wazi. Kutoka nje pazia linaonekana kwa dirisha moja na halionekani kwa zingine. Ni siku iliyo bila mvua kwani anga ni samawati.

Jengo la ghorofa linalo sakafu vipande vinne linaonekana kwa umbali. Kiwanja pia ki wazi na hakuna kinachoendelea pale. Kando, kuna nyumba iliyojengwa na ina paa ya kijana.

Jengo la gorofa lililopewa jina Regina Plaza limesimama. Lina vyumba vingi vya kukodisha vinavyolipiwa mwisho wa kila mwezi. Wapangaji huishi kwa jumuiya na hutumia lango moja. Regina Plaza limezingirwa na mabati kuonyesha uzio na kuzuia wapita njia koona uwanja wa ndani.

Vigae vimewekwa ukutani kwa madoido na muundo ambao unairembesha zaidi. Hapo nyuma, kuna matawi ya kijani kibichi ya ndizi na miti mingine. Inaonekana kuwa nyakati ya mchana kwani tunaweza ona usamawati wa anga.

Jengo la ghorofa lililo na vyumba vingi ambapo watu wengi huishi kwa mara moja limepaa juu na lina masakafu kadhaa. Ni la rangi ya kijivu, njano na nyeupe.

Duka kuu la Carrefour limeweka tangazo ambapo linaonyesha mtu anavyoweza kutumia simu yake kuingia kwenye klabu ambayo itawezakupa watu pointi wanaponunua vitu.

Mteja ameenda kumuona mchinja nyama huku akiwa tayari kununua chakula. Mchinjaji huyo amevaa koti nyeupe na amevaa kofia ili kufunika nywele yake isichafue anachouza.

Kwenye duka kuu, kuna sharubati za aina tofauti, na matunda tofauti, pamoja na soda pia, kwenye friji. Vitu vingine vinaonekana kwa umbali, na kuna mtu aliyevaa barakoa ya samawati.

Katika duka kuu, vifaa vingi vimmepangwa katika rafu. Kuna vifaa vya wanawake vya kuzuia damu kuenda kwenye suruali pamoja na sabuni ya kiyoyevu.

Kuna kibana ca nyeupe na samawati kinachokaribisha wateja kwenye duka kuu la carrefour. Hapo ndani, vifaa na bidhaa ni vingi na kuna mtu mmoja anayefanya ununuzi.

Maziwa pamoja na bidhaa nyingine iliyotengenezwa kutokana nayo, zimepangwa kwenye friji vizuri sana katika duka kuu. Zisipowekwa hapo, huwa zinaharibika kwa urahisi.

Karanga kadhaa kama vile njugu pamoja na nafaka zimewekwa kwenye vijichupa vikionyeshwa huku wakitaka kuita wateja kuna kibano la tangazo kinachoonyesha wanachouza.

Kila mtu amevaa barakoa ya samawati huku wakifanya ununuzi wa bidhaa na vifaa kadhaa pale duka kuu. Watu wanasukuma vitroli wengine wakibeba vyao.

Katika duka kuu, Kuna vifaa vya usafi vilivyopangwa kwenye rafu kwa safu. Hivi ni vya usafi kwani kuna vya kuosha vioo, mwili, vyombo na vitu vingine.

Wateja wanafanya ununuzi katika duka kuu, upande wa vyakula. Wanasukuma matoroli huku wengine wakishizika bidhaa zao kwa mikono. Duka hizi huwa na kila kitu na huwa na wasaidizi.

Katika duka kuu, ni sehemu ya vifaa vya usafi vya mwili, nyumba na hata meno ambapo bidhaa hizo zimepangwa katika rafu kwa umakini.

Katika duka kuu kuna vifaa ambavyo vimepangwa katika rafu nyeupe na kutiwa upunguzo ili kuwa bei rahisi zaidi kusaidia wateja kuvinunua kwa wingi.

Matunda kama vile tufaha ,machungwa na mengineo ni mojawapo ya vifaa vinavyo onekana katika duka kuu. Sakafu na paa ni za nyeusi na linaonekana kuwa na kamera ya usalama.

Ni sehemu ya kuingia katika duka kuu la Carrefour ambapo wateja wanaonekana kuingia kufanya ununuzi wao na vijitroli na vikapu vya nyekundu na nyeusi vimesimama.

Kuna watu wasiopungua saba kwenye duka kubwa ambapo wanunuzi wa bidhaa na vifaa hufanywa kwa wingi. Duka hizi hupatikana mahala watu wengi huja na huenda. Wafanyikazi kadhaa huhudumia wateja kwa kuwafungia bidhaa zao.

Katika duka kuu kuna baiskeli za rangi na aina tofauti zilizopangwa kwenye safu, pia kuna mwasesere aina ya gari iliyo kwenye rafu ya rangi tofauti kama nyekundu na nyeupe.

Kwenye rafu nyeupe, kuna mikate na mayai ambayo inauzwa kwenye duka kuu ambapo ununuzi hufanywa kwa wingi na wateja huwa wengi mno. Sakafu ina vigae katika pande moja na nyingine ni kijano.

Katika duka kuu ni sehemu ya kuonyesha mimea pamoja na bidhaa zingine ambazo zimepangwa kwenye rafu nyeusi ,vitu hivi hustahili kuwekwa kwenye baridi ili kuzuia uharabu wake kwa urahisi.

Katika duka kuu kuna sehemu ambapo sabuni za kutoka kampuni ya pasil zinakuzwa kwa makaratasi yake ya kijani kibichi. Wateja wameiba mgongo na kununua vitu walivyokujia.

Kuna keki za aina na rangi tofauti pamoja na viamsha kinywa kama vile sambusa pale dukani. Kikapuni kuna kahawa pamoja na sukari ambazo zimenunuliwa katika duka kuu.

Katika duka kuu, vifaa vya usafi wa choo, vyombo, na vitu vingine vya nyumba, vimepangwa kwa umakini, kwenye rafu hapo kabatini.

Wanadada wanaonekana katika duka kuu wakifanya ununuzi. Wameweka bidhaa yao kwenye kitroli na wanaiskuma wakiendelea kuongeza. Duka hili limeng'aa na huwa kubwa sana na hupatikana katika miji.

Vifaa na bidhaa vimepangwa katika rafu nyingi pale duka kuu ambapo ununuzi hufanywa kwa uwingi. Wateja wengi wanaonekana kutafuta wanavyotaka kununua na kuviweka kwenye vikapu vyao.

Katikati mwa rafu kuna vijikebe vya rangi ya njano ambavyo vinaweka maziwa ya powder inayotumiwa kutegeneza chai kwa kuweka maji moto na kuikoroga yote. Hapo kando kuna mchuzi wa nyanya na pia majani chai.

Katika duka kuu kuna vifaa na bidhaa kadhaa zilizopangwa kwenye rafu nyeusi ambazo zina bei iliyopunguzwa. Vifaa hivyo hununuliwa kwa wingi lakini hakuna mteja anayeonekana kwa sasa.

Katika duka kuu, ambapo ununuzi hufanywa kwa wingi. Kuna vifaa na bidhaa vingi mno, na watu wanaonekana kuchagua. Sehemu ni nyingi, na kunaonekana kuwa na kamera ya usalama.

Kwenye duka kuu, vifaa na bidhaa huwa vingi mno, na watu hufanya ununuzi kwa wingi. Taa zimewaka ili kuonyesha vitu vyote, na kuna kamera ili kuimarisha usalama kutokana na uwizi.

Kwenye duka kuu, kuna vichupa vingi vya mchuzi wa nyanya zilizopangwa kwa wingi. Hutumika kuongeza ladha ya chakula kama vibanzi, bhajjia na viazi karai.

Visahani vya hifadhi joto vimepangwa katika rafu kadhaa pale duka kuu. Kunaonekana kuwa na vitu vingine vya nyumba hasa za jikoni zimepangwa pia kama vile sahani na hata sufuria.

Baiskeli za rangi tofauti zimepangwa katika rafu kwenye sakafu ya kijani kibichi. Pia, kuna nguo zilizoanikwa kwenye kuta ili kuuzwa. Hapa ni duka kuu mahali unapata bidhaa yoyote unayotafuta.

Duka kuu ni soko kubwa ambapo vifaa na bidhaa uuzwa kwa wingi. Kwa kawaida zinapatikana kwenye mji na hurahisisha sana ununuzi maana ni nguumu kukosa chochote unachotaka kumiliki. Wafanyakazi huwa wengi ili kusaidia wateja na usalama umeimarishwa kuzuia wizi.

Mvinyo, divai na whisky zimepangwa vizuri katika rafu nyeupe. Kuna kinywaji cha coca-cola ambacho ni kitamu mno. Sakafuni kuna vigae vya rangi ya nyeupe.

Duka kuu ni soko kubwa ambapo vifaa na bidhaa huuzwa kwa wingi. Kwa kawaida zinapatikana kwenye mji na urahisisha sana ununuzi maana ni ngumu kukosa chochote unachotaka kumiliki. Wafanyakazi huwa wengi ili kusaidia wateja na usalama umeimarishwa kuzuia wizi.

Vifaa vya kiamsha kinywa vimepangwa katika rafu nyeupe pale duka kuu. Inaonekana kuwa kahawa, chai, na ata chokoleti. Pande nyingine kuna mkate na vitu vingine.